Kuna watu wengi ambao wamekaa katika mstari mmoja. Wote wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Kuna magari ambayo yanaonekana kwa umbali. Hii inaashiria kuna hali ya kutoa huduma fulani za kiafya katika eneo fulani.

Kuna mwanamke aliyeketi, anaonekana akiwa amevalia mavazi ya kawaida na barakoa. Mikono ya daktari inaonekana ikimdunga sindano, pia kuna kifaa ambacho kimeandikwa vaccine hali hii inaonyesha kuwa hii ni kituo cha afya kutokana na uwepo wa hospitali.

Kuna daktari wa meno amevalia mavazi ya upasuaji na barakoa na glavu mkononi. Anahudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Pia anatumia vifaa vya meno mdomoni mwa mgonjwa. Kuna msaidizi aliyesimama akisubiri kutoa msaada au vifaa. Maneno haya yanaonekana kliniki cha meno au kituo cha afya kutokana na vifaa vya meno.

Kuna mtu mmoja aliyevalia mavazi meupe ya kinga. Amebeba pampu mgongoni yenye rangi ya kijani. Anaonekana akipulizia mimea midogo dawa, yenye rangi ya kijani. Mazingira haya yanaonyesha ako katika eneo la kilimo au shambani.

Watoto watatu wadogo wamesimama pamoja na wameinua mikono yao wakionyesha viganja vyao vilivyo na tope au mchanga pia wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha. Mavazi yao ni rahisi ingine ya nyuma yanaonyesha ni asili, kuna miti inayoonekana kwa mbali.

Kuna wauguzi wawili ambao wanaweza kuonekana, mmoja amevalia mavazi meupe na mwengine ya rangi ya kijani. Wanaonekana wakimhudumia mgonjwa ambaye amelala katika kiti cha meno, wote wanaonekana kuwa daktari wa meno. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni kituo cha afya cha meno au kliniki ya meno.

Kuna mwanamke ambaye amevalia mavazi ya kijani kofia ya blu na barakoa ya blu , pia amemshika mtoto mchanga sana ambaye amefungwa kwa kitambaa. Mtoto huyu anaonekana kuwa amelala. Maeneo haya yanaonekana kuwa ya hospitali kutokana na vifaa vya hospitali ambavyo havionekani vizuri.

Kuna mtu ambaye amevalia mavazi meupe ya kinga, anaonekana akiwa amevaa miwani, barakoa na glavu mkononi mwake. Kuna carton ambazo zinaweza kuonekana. Kuna kifaa ambacho ni cha rangi nyekundu pia linaweza kuonekana na chupa zingine ambazo ziko kando yake.

Kuna mwanamke aliyevalia nguo nyeusi , anamshika mtoto mchanga . Mtoto huyu anaonekana akipewa chanjo au dawa na mhudumu wa afya ambaye amevalia shati ya kinjano na barakoa ya samawati . Kuna wahudumu wengine wa afya ambao wamevalia shati ya kinjano wanaoenakana kwa umbali . Maeneo haya yanaonekana kuwa ya kliniki au kituo cha afya.

Kuna watu wanne ambao wanaweza kuonekana, wawili wakiwa wameketi, mmoja anonekana kumpa mtoto dawa ama kumhudumia. Wawili wamevalia shati ya kijano ila hawaonekani vizuri nyuso zao, eneo hili inaonekana kuwa ni eneo la matibabu au kliniki ya watoto.

Kuna watu kadhaa ambao wamesimama kando ya mto. Mmoja wao anambeba mwenzake akijaribu kuvuka mto huo. Wengine wao wanaweza kumwangalia. Kuna mimea midogo ambayo imeweza kumea katika maji. Kuna miti mingi ambayo yanaweza kuonekana. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Kuna wanawake kadhaa ambao wamejifunga leso. Wana shanga shingoni. Pia wamebeba mitungi vichwani. Hali hii inashiria ukosaji wa maji au ukame. Kuna miti ambayo yanaonekana na mazingira haya yanaonyesha kuwa yamekauka.

Kuna jengo ambalo lina ukuta wa rangi nyeupe, juu yake, kuna maandishi ambayo ni, ahero County hospital, mbele yake kuna hema, ambayo ina rangi ya buluu, na milia nyeupe, kuna maji ambayo imeweza kujaa katika eneo hilo, mimea inaweaa kuonekana kama vile maua na nyasi, hali hii inaonyesha kuwa kumetoka kunyesha mvua mkubwa wa mafuriko.

Kuna chumba ndogo ambalo linaweza kuonekana. Kando yake kuna tanki ya rangi nyeusi ambalo ni ndogo la kuwekea maji. Kuna mimea midogo ambayo yanaweza kuonekana pia. Kwa umbali kuna majumba ambayo yanaweza kuonekana. Miti mingi yanaweza kuonekana pia yakiwa yamezingira nyumba hili. Mazingira hayo yanaonekana kuwa masafi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Kuna wanawake wawili, mmoja ameketi akiwa ameshikilia mtoto huku akimwangalia. Kuna mmoja ambaye anaonekana kuwa daktari anaonekana akimpa mtoto chanjo au dawa. Maeneo haya, yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Kuna mtu mmoja ambaye amevalia mavazi ya majano ya kinga na glavu mkononi, amebeba pampu nyeupe na ya kijano kwa mgongo wake , anaonekana akinyunyizia mimea midogo dawa ,eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la kilimo kutokana na uwepo wa mimea.

Wanaume wawili waliovalia sare za polisi wanasimama mbele huku mgongo yao ikiwa imeelekezwa kidogo kwa mtazamaji, mbele yao kuna jengo lililoboromoka kiasi na vifusi vimetapakaa chini, kifaa cha kuchimbia kiko karibu na sehemu iliyoboromoka kuashiria kazi inayoendelea ya ubomoaji wa mijengo. Majengo mengine yanaonekana, mengine marefu na mengine madogo.

Kuna watu wawili. Mwanaume na mwanamke. Mwanaume anaonekana amevalia koti nyeupe na barakoa ya samawati. Anaonekana akimdunga sindano mgonjwa ambaye ameketi chini. Kuna kifaa ambacho ni cha rangi ya samawati kando yao. Pia kuna miti na mimea mingine ambayo yanaonekana.

Wanawake wawili wanaweza kuonekana mmoja akiwa ameketi akimshikilia mtoto, kuna mwengine ambaye amevalia mavazi meupe na pia anaonekana kuwa anamhudumia mtoto. Maeneo haya yanaonyesha kuwa ni kliniki au kituo cha agya kutokana na uwepo wa vifaa vya hospitali.

Kuna wanawake wawili wanaonekana. Mmoja amevalia nguo nyeupe akiwa na kifaa ya samawati. Mmoja amemshikilia mtoto. Huyu anaonekana akimpa mtoto chanjo. Pia maeneo haya yanaonekana kwa ni maeneo ya ukame kutokana na miti kukauka. Majumba madogo yanaweza kuonekana pia.

Wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa wauguzi wamevalia mavazi meupe na nyeusi. Wanaonekana kuwapa huduma watoto wachanga sana ambao wamelala katika mashine ya incubator .Maeneo haya yanaashiria kuwa ni maeneo ya kliniki au hospitali ya watoto.

Kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa nyeupe, amemshikilia mtoto. Kuna mkono ambayo inaonekana ikishika sindano ikielekeza katika mkono wa mtoto huyo. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha afya au kliniki cha watoto kutokana na vifaa au uwepo wa daktari.

Wahudumu wa afya watatu, wawili wakiwa wanaume na mmoa mwanamke. Wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya samawati, kofia na barakoa. Wanahudumia mgonwa. Inaonekana ni kama wanamfanyia oparesheni. Eneo hili laonekana kuwa eneo la hospitali au kituo cha afya.

Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume amevalia koti nyeupe, anaonekana kuwa ni daktari wa macho. Pia, kuna mwanamke ambaye amevalia nguo ya kawaida, anahudumiwa. Inaonekana kuwa, ni eneo la matibabu ya macho, kutokana na vifaa vya vipimo vya macho.

Watu kadhaa wamekusanyika katika hospitali. Wanaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha magurudumu. Wengine wao wamevaa mavazi Sawa yenye rangi nyekundu. Pia kuna wao wamevalia koti nyeupe. Maeneo haya yanaonekana kuwa ni hospitali au kituo cha afya kutokana na uwepo na kitanda cha magurudumu.

Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa na glavu za buluu. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala katika kiti cha meno. Ameshika vifaa vya kutumia kung'oa meno. Pia kuna vifaa vingine ambavyo vinaweza kuonekana vya hospitali. Hali hii inaonyesha kuwa ni kituo cha afya ama kliniki ya meno.

Mtu mmoja amevalia mavazi meupe na kofia. Pia anaonekana kuwa amebeba pump mgongoni. Ananyunyizia mimea dawa. Kuna miti ambayo yanaweza kuonekana kwa umbali na majengo mengine. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna mzee ambaye anaonekana akiwa ameketi chini. Amevalia mavazi ya kawaida na barakoa. Kuna mkono ambayo inaonekana ikimdunga sindano. Anaonekana akiwa na maumivu. Hali hii inaashiria kuwa haya ni mazingira ya kituo cha afya au hospitali.

Wauguzi watatu wamevalia mavazi ya kijani kibichi. Wana glavu mkononi yenye rangi nyeupe. Pia wamevalia barakoa na kofia ya rangi ya buluu kichwani. Kuna watu wengine ambao wanaonekana wakiwa wamesimama; wamevalia nguo za kawaida na barakoa ya buluu na kofia ya buluu kichwani. Kuna vifaa vya hospitali vya matumizi vinavyoonekana. Hali hii inaonyesha kuwa ni kituo cha afya au hospitali.

Kuna daktari ambayo amevalia mavazi ya samawati, ambayo ana onekana akimhudumia mgonjwa alie lala katika kiti cha meno. Ana onekana akiangalia au kumulika katika kinywa cha mgonjwa huyo. Mazingira haya yana ashiria kliniki ya meno au kituo cha afya.

Kuna watu wawili mmoja ame keti na mwingine ame simama, alieketi amevalia shati ya kijani kibichi, alie simama amevalia shati ya samawati na pia ana sindano akimdunga alie keti. Hii inaonyesha kuwa ni kituo cha afya au hospitali kutokana na vifaa vya hospitali.

Hapa kuna watu kadhaa waliovalia barakoa mmoja wao amevalia shati ya kinjano na sketi ya buluu, anamhudumia mtoto mchanga kumpa chanjo au dawa, maeneo haya yayanonekana kuwa ya matibabu au kituo cha afya.

Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo fulani, wengine wao wakiwa wamevalia mavazi meupe huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Kuna miti mingi ambayo yanaweza kuonekana ya aina tofauti, pia kuna majengo ya aina tofauti ambayo yanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia nguo za kawaida. Anaonekana akiwa ameshika mtoto mchanga .Mtoto huyu amefungwa na vitambaa. Maeneo haya yanaonekana kuwa ya hospitali kutokana na uwepo wa kitanda na vifaa vingine vya hospitali.

Kuna chumba kubwa ambalo linaonekana lenye vitanda vingi. Pia kuna televisheni ambayo inaonekana ambayo imefunguliwa. Vitanda vingine vina watu na vingine havina watu. Hali hii inaashiria eneo la hospitali au eneo la afya.

Daktari ame valia koti nyeupe, ameshika sindano na mkono wake pia anaonekana kuwa ame mdunga msichana mdogo sindano, ina onekana kuwa ni chanjo au alikuwa ana mpa matibabu. Hali hii ina ashiria utoaji wa afya bora kwa watu.

Kuna wanawake watatu, moja ameketi, mwingine amesimama na mwingine anasimama kumpa aliyeketi huduma, anamdunga shindano. Nyuma kuna bango ambalo lina maandishi Pata Chanjo Kaa Chonjo. Pia kuna kifaa ambacho ni cha samawati, mazingira inaonyesha ni safi, hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Kuna watu kadhaa ambao wanaweza kuonekana wakiwa wamevalia mavazi sawa ya kinga na kofia kichwani ,kuna mjengo ambao unaonekana ukiwa umeporomoka na pia kuna majengo mengine ambayo yanaweza kuonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Kuna watu watatu, mwanume, mwanamke na mtoto, mwanaume anaonekana akiwa amemshikilia mtoto mguu, akimfanyisha mazoezi, ili miguu yake iweze kurudi laini, mwanamke amesimama katika kifaa ambacho ni cha rangi ya samawati, ukuta la eneo hili, linaonekana kuwa ni la kijani, na nyeupe, eneo hili, linaonekana kuwa ni la mazoezi.

Watu wawili wanaonekana vizuri wakiwa wamevalia barakoa, nyeupe na buluu, kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia shati nyeupe, anaonekana akimoa huduma mgonjwa, kumdunga sindano, maeneo haya yanaonekana kuwa kituo cha kliniki, au kituo cha afya.

Kuna wahudumu wawili wa afya ambao wamevalia mavazi ya daktari, wamevalia barakoa ya rangi ya samawati na kofia, wanaonekana wakimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa hali mahututi katika kisa cha ICU. Hali hii inaashiria hii ni kituo cha afya kutokana na uwepo wa mashini za hospitali.

Kuna daktari wawili. Wanaonekana wakimhudumia mgonjwa ambaye amelala kwa kiti cha meno. Pia, kuna vifaa vya meno ambazo zinaweza onekana katika kituo hiki. Hii inaashiria kuwa ni kituo cha meno au kliniki ya meno kutokana na vifaa vya meno vinavyoonekana katika kituo hicho.

Mikono ya watu wawili iliyovishwa glavu nyeupe inaonekana ikimshikilia mtoto. Mkono wa mtu mmoja inamdunga sindano, mtoto huyu anaonekana kuwa analia kwa maumivu. Mazingira haya yanaonyesha kituo cha afya au kliniki ya watoto.

Kuna jumba ndogo yenye rangi ya samawati na cream .Watu kadhaa wanaonekana wakiwa na mitungi wakichota maji. Mazingira haya yanaonyesha hali ya ukame. Pia kuna miti ambayo inaweza kuonekana, na mimea mingine midogo.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama, amevalia buibui, apo katika eneo la ukame kutokana na vifo vya wanyama na miti ilivyokauka. Hali ya anga inaonekana kuwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Kuna mtu mmoja ambaye huvalia nguo za kawaida anaonekana akiwa amebeba pampu mgongoni akinyunyizia mimea midogo dawa. Kuna miti ambayo inaweza kuonekana na pia mimea mingine ya aina tofautitofauti. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni eneo la kilimo au shambani.

Kuna majengo kadhaa. Mengine ni marefu, mengine ni madogo. Mengine yamejengwa kutumia mawe na mengine kutumia mabati. Kuna majengo ambayo yameporomoka. Hii ni kutokana na uwepo wa maji au mafuriko. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida.

Daktari wa meno, amevalia barakoa ya rangi ya samawati, na koti nyeupe, na glavu nyeupe, anaonekana akiwa ameshika vifaa vya meno, akihudumia mgonjwa aliyelala katika kiti cha meno, kando yao kuna meza ambayo ina vifaa vya matibabu, eneo hili, inaonyesha kuwa ni kliniki ya meno, au kituo cha afya.

Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wakiwa katika chumba kimoja. Wamelala kila mtu kwa kitanda yake. Eneo hili linaonekana kuwa ni hospitali au kliniki, kutokana na uwepo wa vitanda vya hospitali na wahudumu ambao wanaonekana kwa umbali wakiwa wanashughulikia wagonjwa hawa. Pia kuna watu wengine ambao wamekuja kuwaona wagonjwa.

Kuna watu wawili mwanaume na mwanamke wanaonekana wakiwa na tabasamu. Nyuso zao zinaonyesha furaha. Kuna majengo ambayo ni ya mabati. Gari linaonekana ambalo ni la rangi nyeupe .Kuna jengo ambalo limeandikwa choo na fresh life ni la samawati .Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida .

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama. Wamevalia mavazi sawa kama vile shati ya rangi ya kijani kibichi. Wengi wao wameshika rununu mkononi mwao. Kuna miti ambayo imo nyuma yao na majengo ambayo yanaonekana pia. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida.

Watalamu wawili wa matibabu wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa. Mmoja ana kofia ya kijani na mwingine ya blue . Wote wanachunguza kwa umakini eneo ndogo ya kichwa ya mgonjwa, ambacho kimefunikwa na kitamba cheupe. Mtaalamu aliye upande wa kushoto anatumia aka ndogo huku yule aliye kulia akishlka kwa uangalifu eneo ya kifanyia kazi. Mwanga unaangaza eneo la upasuaji kuashiria umakini mkubwa.

Kwenye mandhari nyekundu, kuna pakiti ya vidonge vya manjano, vilivyong'aa kikiwa na vidonge kumi na mbili. Pembeni yake, kuna kipimajoto cha koo, kikionyesha vipimo kadhaa. Pia kuna vitu vitatu, vidogo vyekundu, yenye umbo wa moyo, vilivyotawanyika karibu na kipimajoto, vikiongeza rangi kwenye vipimajoto.

Kuna watu wawili wamekaa wakikabidhiana katika mazingira ya ofisi au kliniki. Mwanamke wa kulia aliyevaa koti jeupe na shati jekundu, anaonekana kama mtaalamu wa afya. Anamuangalia mwanamke wa kushoto, aliyevaa nguo nyeusi na kitambaa kichwani. Mezani kuna karatasi na chupa ndogo. Huku nyuma yao kukiwa na rafu zenye mafaili, hali inashiria mazungumzo muhimu, au ushauri unao endelea.

Kuna watu sita waliovalia mavazi meupe ya kujikinga na dawa. Hapo shambani kubwa lenye mimea mifupi ya kijani kibichi. Kila moja wao amevaa kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Mmoja wa watu hao huku mbele akiongoza kundi hilo. Pia kuna miti ambazo zinaonekana kwa umbali katika shamba hilo.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, anapokea matibabu huku mdomo wake ukiwa wazi na zana za meno zikiwa zinatumika. Ingawa daktari haonekani kabisa, anafanya kazi mdomoni mwa mgonjwa. Mandhari ya nyuma inaashiria kuwa ni kliniki au ofisi ya daktari wa meno.

Hapa kuna daktari wa meno ambaye amevalia barakoa ya buluu na kofia. Pia ana miwani ambayo ina taa inayomulika mdomoni mwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Anaonekna kufanyiwa matibabu ya meno. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la hospitali au kliniki ya meno.

Mwanamke aliyevalia shati ya samawati anaonekana akimdunga sindio mzee aliyeketi chini. Pia kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wakitembea, na magari pia yanapita. Jengo refu zinaonekana na majengo mengine. Maeneo haya yanaonekana kuwa na shughuli nyingi kutokana na uwepo wa watu wengi, magari na majengo.

Kuna watu wawili mwanaume na mwanamke mwanaume anaonekana akimshikilia mtoto mchanga sana ambaye amefungwa kwa nguo za rangi nyekundu na nyeupe na pia yana maandishi yasionekana vizuri. Nyuma yao kuna vifaa vya hospitali pia hao wamekalia kitanda cha hospitali. Hali hii inaonekana kuwa ni mazingira ya hospitalini au kliniki ya watoto.

Sanduku la dawa la Azomax 500 lipo mbele. Linaonyesha kuwa ni vidonge vilivyopakwa filamu na ni antibayotiki pana. Baadhi ya pakiti za vidonge vyeupe vimetoka nje ya sanduku. Maandishi ya kiarabu pia yapo kwenye sanduku. Hali hii inaashiria baadhi ya dawa iliyofungashwa tayari kwa matumizi.

Kuna mtu mmoja ambaye amevalia mavazi maalum ya kinga pamoja na glavu za buluu mkononi. Pia amebeba pampu yenye rangi ya chungwa ya kupulizia dawa mimea. Chini kuna mimea midogo iliyopandwa ambayo inanyunyiziwa dawa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kazi ya kilimo. Mwanga mzuri wa asili unaashiria kuwa ni mchana.

Kuna wanawake wawili mmoja ameketi akimshikilia mtoto na pia akimwangalia. Mwingine ameinama akiwa amevalia mavazi meupe na nyekundu. Anaonekana akimpa mtoto dawa au chanjo. Mandhari haya yanaonyesha kituo cha afya au kliniki ya watoto.

Daktari wa meno amesimama akihudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari amevaa sare ya matibabu, glavu na taa kichwani, akishika kifaa cha meno. Mgonjwa amefungua mdomo, akionekana kupokea matibabu. Mazingira yanaashiria kliniki ya meno, yenye vifaa maalumu vya matibabu. Hali hii inaonyesha utaratibu wa kawaida wa uchanguzi au matibabu ya meno.

Katika chumba Cha ndani, mwanamke ameketi na amevalia koti ya blue na barakoa aki huduma mtoto mdogo aliye keti kando yake. Meza imewekwa mbele yao ikiwa na vitu mbali mbali ikiwemo kitabu wazi chenye michoro ya wanyama na sanduku chekundu. Nyuma ya mwanamke Kuna vitu vingine vinaonekana vikiwemo mikona Mekundu. Mazingira haya yanapendekeza mwiingiliano ya elimu au matibabu.

Kuna mkusanyiko wa watu kadhaa ambao wanaonekana kumtembelea mgonjwa aliye hospitali ambaye ni mama. Anaonekana kuwa amemshikilia mtoto mchanga. Eneo hili linaonekana kuwa la hospitali kutokana na uwepo wa vitanda kadhaa ambazo zinaonekana. Pia nyuma kuna ukuta mweupe ambalo saa linaonekana kwa umbali.

Kuna jengo kubwa kubwa lililobomelewa kiasi, lililo na sehemu zilizo poromoka, mlango zikiwa wazi sementi imevunjika, kifusi kingi cha sementi na chuma kilchopinda kimetapakaa ardhini, mbele ya jengo hilo, kulia kuna mtu amesimama ameinua mkono wake, nyuma yake miti michache yenye majani mabichi yanaonekana chini ya anga angavu. Hali inatoa hisia ya uharibifu mkubwa.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevalia barakoa na kofia, wakiwa wanaudhumia mtoto mchanga, mtoto huyo amelala katika kifaa maalum cha uangalizi kinacho onekana kama kitanda cha watoto wachanga. Cifaa vya viko karibu vilionyesha mazingira ya hospitalini au kliniki. Mtaalamu mmoja huko upande wa kushoto akimwangalia mtoto. Mwingine huko upande wa kulia akifanya vivyo hivyo. Hali hii inaashiria uangalizi wa karibu Wa matibabu kwa mtoto mchanga.

Kuna daktari ambaye amesimama. Amevalia nguo ya rangi ya samawati, barakoa na kofia. Mgonjwa ambaye anahudumiwa, amelalia kiti cha meno na miwani ya rangi ya kahawia. Pia kuna vifaa vya meno ambavyo vinaonekana kando. Hali hii inaonyesha kuwa ni maeneo ya hospitalini ama kliniki ya meno.

Dakitari wa kiume, aliyevalia koti cheupe, amesimama karibu na kitanda cha hosipitali, ameshikilia kifaa cha kupumua chenye rangi ya kijani na nyeupe. Nyuma kuna vifaa kama vile mashine na mirija inavyoashiria mazingira ya chumba cha wagonjwa mahututi. Anaonekana kufanya kazi yake ya umatibabu.

Chupa nyingi za kioo zilizojazwa unga wa rangi ya kahawia zimepangwa. Kila chupa ina kifuniko ya fedha na unga unaonekana kuwa wa aina moja. Zimepangwa kwa wingi, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa bidhaa. Hali hii inaashiria bidhaa zilizofungashwa, labda viungo, dawa au unga wa chakula. Zimepangwa juu ya uso unaoonekana kuwa wa mawe au saruji.

Kuna mtu mmoja amevalia mavazi maalum ya kinga pamoja na glavu za samawati mkononi. Pia amebeba pampu chenye rangi ya chungwa ya kupulizia dawa. Chini kuna mimea midogo iliyopandwa, ambayo inanyunyiziwa dawa. Mazingira yanaonyesha kazi ya kilimo, mwangaza mzuri wa asili inaashiria kuwa ni mchana.

Kuna wanawake watatu, mmoja wao aliyeshuka nywele yuko mbele ya picha akiangalia watoto wachanga sana waliofungwa kwa umakini. Wauguzi wawili wamevalia sare ya hospitalini wakiwashikilia. Mandhari ya nyuma inaonyesha kitanda cha hospitali na dirisha ikiashiria mazingira ya matibabu.

Mwanamke aliyevalia sare za nesi na barakoa anachanja mtoto mchanga ambaye ameshikwa na mwanamke aliyevaa barakoa pia na nguo za kawaida. Nesi ameshikilia sindano akielekeza kwenye mkono wa mtoto. Mazingira yanafanana na kituo cha afya au kliniki.

Kuna ambaye amevalia nguo za kinga na amebeba pampu mgongoni akinyunyizia mimea dawa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida. Mbele yake kuna miti mingi na uwanja ambao una nyasi. Mandhari haya yanaashiria kuwa ni ya kilimo au shambani.

Mwanamke amekaa akishikilia mtoto mchanga aliyevikwa nguo za rangi la waridi. Pia amevalia nguo za kijani na anatabasamu usoni. Nyuma yao kuna chandarua cheupe kilichoning'inia. Mazingira yanaonekana kama chumba cha hospitalini au kituo cha afya kutokana na uwepo wa kitanda na chandarua.

Mtu ameshikilia zana yenye vile viwili virefu inayofanana mkasi au chuma cha kunyorosha nywele karibu na mtu mwengine ambaye anafanyiwa huduma na nywele yake ni fupi. Mkono wa anayetoa huduma unaonekana ukishikilia kifaa hicho. Nyuma kuna mwanamke aliyevaa shati yenye maandishi yasiyosomeka vizuri.

Barabara limejaa maji. Inawezekana kuwa ni mvua mkubwa. Magari matatu yamekwama au yanapita kwa shida kwenye maji hayo. Gari la kwanza liko mbele na limezama nusu kwenye maji. La pili pia limezama na la tatu liko upande wa kulia likipita. Miti na majengo inaonekana kando ya barabara. Watu wachache wanaonekana kwa umbali wakipita. Hali ya hewa inaangazia kuwa kumetoka kunyesha mvua mkubwa ama inaendelea kunyesha.